Ndani ya hospitali inayotoa huduma za afya ya kinywa, yupo mgonjwa kwenye chumba cha upasuaji, akifanyiwa huduma na mganga aliyevaa kinga mikono, barakoa, taa kwenye miwani, pia amefunika nywele zake.

Ndani ya hospitali inayoshughulika na afya ya kinywa, kwenye chumba cha upasuaji, yupo mganga aliyevaa kinga mikono akitumia vifaa kusafisha meno ya bandia.

Kwenye hospitali inayohusika na afya ya kinywa, ndani ya chumba cha upasuaji, yupo mganga aliyeshikilia taa; inayomulika ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Ndani ya jengo la hospitali kuna korido zilizowekewa viti kwa ajili ya wagonjwa kupumzika na kusubiri kupewa huduma.

Majengo ya hospitali yanayotoa huduma aina tofauti kama vile upasuaji, homa, magonjwa ya moyo, ini na mifupa.

Ndani ya hospitali inayotoa huduma za kinywa, yupo mganga kwenye chumba cha upasuaji na mgonjwa wake aliyelala kwenye kitanda akimfanyia matibabu ya meno.

Ndani ya hospitali kwenye chumba cha maabara, wapo waganga wawili waliovaa makoti meupe na barakoa, wakishughulika na kuangalia damu, kutumia vifaa vya umeme ili kutoa dawa.

Waganga wa hospitali, wakiwa wamevaa sare, wapo ndani ya ofisi yao wakiandika taarifa kuhusu wagonjwa wao na huduma walizozitoa.

Mganga mwenye jinsia ya kiume amevaa koti jeupe, kitambulisho shingoni na kinga mikono, akitoa huduma ya dawa kwa ajili ya wagonjwa.

Jopo la waganga waliovaa makoti meupe pia na vitambulisho shingoni, wapo nje wakiwa wanapiga picha ya pamoja huku wakitabasamu.

Ndani ya hospitali kwenye chumba cha upasuaji kikubwa kuna jopo la waganga waliovaa sare, huku wakiwa wamevaa barakoa, kinga mikono na wanatumia vifaa kwa ajili ya kufanya upasuaji kwa mgonjwa.

Ndani ya hospitali sehemu ya kliniki, ambayo inatoa huduma ya kuwapima watoto wadogo uzito, na kuangalia afya zao. Yupo mmoja akiwa amening'inizwa kwenye mzani.

Ndani ya hospitali kwenye wodi ya watoto, wapo waganga wawili waliovaa sare, barakoa, na kinga mikono na nywele huku wakiwahudumia watoto wachanga.

Ndani ya hospitali sehemu ya hodi ya watoto wapo manesi, wakiwafanyia matibabu na wakiwapima watoto wadogo uzito, huku wakiwa na mama zao.

Ndani ya duka linalouza dawa za binaadamu, yapo makabati ya chuma, yenye milango ya vioo yanayoyahifadhi kwa ajili ya matumizi.

Nesi na sanduku lake la dawa akiandaa chanjo kwa ajili ya kuwapa watu wa aina tofauti hapo mtaani, kama vile; wamama, wadada na watoto pia na wakaka.

Mganga aliyevaa koti jeupe na barakoa akiwa na vipimo vya afya, akimfanyia mgonjwa aliye keti kwenye kiti cha mbao.

Dawa ya kiasili yenye mchanganyiko wa limao, tangawizi na asali imechemshwa na kuwekwa kwenye kikombe kidogo cha udongo.

Dawa za kiasili zenye mchanganyiko wa mafuta ya alizeti, ndimu iliyokatashwa na vitunguu. Huchanganywa kwa pamoja na kupakwa.